Picha hili inaonyesha mama ambaye amekaa chini kukamua ng'ombe . Anakamua ng'ombe akiwa amefunga miguu za ng'ombe.

Picha hili linaonyesha ni picha la ndizi, shamba hili linaonyesha mandizi hayo zimependwa kwa wingi, katika shamba moja ambapo zimepangwa laini.

Picha huu unaonyesha mandizi, ambazo zimepandwa kwa shamba moja kubwa. Inaonekana mwenyeji ni mkulima hodari wa mandizi.

Hii picha inaonekana mtu mmoja ambaye amesimama akiwa ameshika ndizi. Hapa mahali huyu mtu ako inaonekana ni shamba la ndizi. Huyu mtu anaonekana ni mtu ambaye anaona ndizi yake kama imeiva ili apeleke sokoni.

Hapa unaonekana mjama moja akiwa shambani, hapo kwa shamba inaonekana kuna mandizi ambazo zimepandwa, inaonekana ndizi ambayo ni ya kukula imeiva.

Picha hili linaonyesha ndizi ambayo ni ndizi ya kupika juu maana mwenye anaonyeshana ametoa hio ndizi akiwa ameweka zingine.

Huu picha inaonyesha mtu ambaye ako shambani anashukulikia mimea zake za ndizi.

Huku kunaonekana mang'ombe moja, mbili, tatu, nne, tano wakiwa wanakula nyasi. Hapa inaonekana ni malishoni mwa ng'ombe.

Hapa inaonekana biashara ya kuuza mandizi inaendelea huku. Naona wamama venye wamekaa chini kuuza mandizi akiwa amepack mandizi. Kwavitu kwenye soko iko mahali pa kuuza ndizi.

Hapa inaonekana ni shamba la mtu, picha huu inaonyesha aina ya ndizi imepandwa na mkulima, hapa inaonyesha aina mingi za ndizi.

Hapa tunaona majamaa wawili ambao wanakamua malishoni naona Mzee moja ambaye anakamua anonekana kuwa jinzi ambaye anakamua.

Picha hili inaonyesha mama ambaye anakamua ng'ombe huku akiwa amefunga miguu ya ng'ombe na kamba. Mama huyu naonekana amevalia aina ya leso.

Huu picha inaonyesha mtu wa bodaboda akiwa anaweka mitungi kwa bodaboda, hapa inaonekana mahali pa kuuzia maziwa ambapo watu.

Picha hili linaonyesha mtu akiwa shambani, anachuna ndizi shambani, huyu anaonekana ni mkulima ako shambani mwake.

Hapa panaonekana majamaa wawili, huku wameshikilia mtungi ya maziwa kumwagia maziwa kwa mashini ya kuweka maziwa.

Kuna wamama wako shambani wanakata ndizi ili wapeleke nyumbani, inaonekana mama mmoja amebeba mtoto mgongoni.

Picha hili linaonyesha picha ya mang'ombe ikiwa malishoni. Ng'ombe hawa ni ngombe moja, mbili ,tatu, nne, ni ng'ombe nne.

Hapa naona watu watatu. Mmoja ni mkubwa, hao wengine wanaonekana watoto vijana, wanapanda ndizi shambani. Tena hapa naona ako na pikipiki ambayo ni kama wametumia kuleta hizo vitu shambani ili wapande. Naona mzee

Hapa inaonekana kuna ndizi ambazo zimeiva. Inaonekana ni moja, mbili, tatu, nne. Inaonekana ni ndizi kama tano hivi.

Hapa inaonekana ni shamba kuna ndizi ambazo karibu inaiva hapa ni shamba.

Picha hili linaonyesha mtu mmoja akiwa anamwaga maziwa kwa mtungi ya kumwagia maziwa huku akiwa amesimama.

Hapa inaonekana mandizi, inaonekana ni shamba la mandizi ambazo zimeiva shambani vizuri sana. Inaonekana mwenye shamba ni mkulima hodari wa mandizi.

Inaonekana mwenye boma hili ni mfungaji wa ng'ombe, inaonekana ni ng'ombe wengi wamefungwa na mwenyewe kwa boma, boma moja.

Picha hili linaonyesha ni picha ya ngombe huku mwingine amelala ni kama amekufa, mwingine akiwa ame

Picha hili linaonesha ndizi ambayo inaonekana ni ndizi yenye imeiva sana ikiwa imekatwa imewekwa.

Picha hii inaonyesha ndizi ambaye karibu inaiva. Ndizi hii inaonekana bado iko shambani, iko karibu kukatwa ili watu wakule.

Hili linaonyesha ni picha ambyo imepikwa ndizi, ndizi hiyo ni ndizi mbili ambayo imeifa sana.

Huu picha unaonyesha mtu akiwa anakamua ng'ombe. Amevalia viatu nyeusi na kofia.

Hapa inaonekana ya kwamba kuna biashara ya maziwa. Naona watu watano hivi.

Pichi huu unaonyesha mzee ako malishoni huku akikamua ng'ombe malishoni mwa ngombe. Mzee huyu anaonekana kukamua ng'ombe.

Picha hili inaonyesha ni picha ambayo mandizi kwa shamba imepigwa picha. Mandizi hayo iko kwa laini shambani ime ba...

Picha hili inaonekana ni picha ambayo imepigwa shambani maana ndizi ambayo imepandwa na yenye imemea iko shambani mwa mtu.

Hii picha inaonyesha ni shamba la mtu, ambapo linaonyesha mimea ya aina ya ndizi, ambayo imemea shambani. Kando yake inaonekana kuna mamiti ambayo imepandwa kandokando ya shamba hili la ndizi.

Huku kunaonekana ni shambani maana mandizi ambazo zimeiva zimekatwa, zinaonekana ni mandizi ya kuletwa sokoni. Mwenyewe anaonekana, wa kumiliki shamba, ni mkulima hodari wa mandizi.

Tunaona kuna picha moja, ambayo ni ya mmea ya mahindi. Inaonekana mmea hii, imeharibiwa na wadudu shambani. Inaonekana huyu ni mkulima.

Picha hili linaonyesha ndizi ambayo imeiva na tena kuna mandizi ambazo hazijaiva, huyu inaonekana ni mkulima hodari wa ndizi.

Hapa tunaona mandizi ambazo hazijaiva zimesanywa mahali pamoja, huku kuna mjamaa ambays amesimama karibu na mandizi ambazo zimesanywa, kuna onekana ni mwanabiashara wa ndizi.

Picha hili linaonyesha mmea za ndizi, maana huku kunaonekana ndizi ambayo imemea na zina matunda, huku zikiwa zimepanga mwa laini moja.

Huku kunaonekana kuna jamaa moja ambaye anakamua ng'ombe. Inaonekana kuwa amekamua ng'ombe kiwanajani hajapeleka mahali pa kulishia ng'ombe.

Hapa kunaonekana kuna mandizi ambazo zimepangwa zikiwa mingi sana. Inaonekana kuna mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza mandizi yake kutoka shambani.

Picha hili inaonesha mtu moja ambaye anamwagia mtungi maziwa. Huyu mtu anaonekana ni mnunuaji wa maziwa katika kijijini kwake.

Picha hili linaonyesha ni picha ambayo ni imepigwa mandizi shambani, ndizi hiyo inaonekana ni ndizi yenye haijaiva.

Hapa kunaonekana picha ambayo imepigwa shambani la ndizi, kunaonekana mwenye shamba hili ni mkulima hodari wa kupanda mandizi.

Picha hili inaonekana ni picha ya ndizi ikiwa zimepakiwa mahali, ni kama ni ndizi ya kuziuza . Inaonekana kuna mandizi matatu hivi zimeiva juu yake.

Huku kunaonekana ni wamama moja, mbili, tatu, nne na hapa tano. Naona wanakawa vyakula. Huku unaonekana kuna sherehe fulani ambayo inaendelea.

Hapa tunaona mtu mmoja shambani, tunaona huyu ni mtu ambaye ni mkulima ,huyu anaonekana ni mkulima wa kupanda ndizi maana tunaona mandizi zimejaa shambani mwake.

Picha huu inaonyesha wamama ambao wako sokoni wanauza mandizi, wanawake wanne wamekaa chini kwa biashara yao kuuza mandizi.

Hapa inaonekana ni malishoni mwa ngo'mbe, tunaona watu wanakamua ngo'mbe kutumia mashini, huku inaonekana mwenye ni mkulima mwenye anadunga ngo'mbe.

Mama huyu tunaona anachonga mandizi na anaonekana ni mkulima wa ndizi shambani.

Mama huyu anaonekana kuwa shambani mwake. Anaonekana ni mkulima hodari maana amepanda vitu vingi shambani. Inaonekana ameingia shambani kupiga picha.

Huku kunaonekana kuna shamba ambalo mandizi zimepandwa kwa wingi. Kunaonekana mtu huyu mwenye ako shambani ni mkulima wa ndizi. Ako shambani.

Kunaonekana ni boma ya mtu, tunaona nyumba ambayo imejengwa huku, huku kando kando yake kuna shamba, inaonekana mandizi imepandwa kwa wingi.

Picha hili linaonyesha shamba kubwa ,hapa inaonekana kuwa ni shamba la mandizi ambayo imepandwa mandizi kwa wingi ,inaonekana mwenyewe ni mkulima wa ndizi.

Huku kunaonekana kuna bodaboda ambayo anabeba maziwa pahali ya wakulima, kuchukua maziwa yao. Tena kunaonekana kuna malori.

Hapa kunaonekana ni mahali pa kununulia watu ambao wanafuga ng'ombe ,maziwa. Tunaona mama mmoja ambaye anachota maziwa huku mwengine anamwagilia mitungi.